Mgonjwa akiwa amelala kitandani katika chumba cha hospitali huku akipatiwa matibabu. Mfanyikazi wa afya akiwa amevalia vazi maalum la kujikinga almaarufu PPE la rangi nyeupe anasimama karibu na mgonjwa akitoa huduma.

Mtoro unaotoa vidokezo vya kuzuia malaria. Inaonyesha sehemu tatu muhimu, kwanza mtu akichanjwa kama njia ya kuzuia, pili mtu akipakia nguo na vifaa vya kujikinga na mbu kama vile dawa za kufukuza wadudu kuonyesha umuhimu wa kujikinga wakati wa kusafiri, tatu mtu akiwa amelala chini ya chandarua akisisitiza umuhimu wa kujifunika ili kuepuka kuumwa na mbu.

Mgonjwa amelala kitandani katika chumba kinachoonekana kuwa cha hospitali. Amefunikwa na blanketi nyekundu yenye miraba na mistari na kuna mfanyikazi wa afya amesimama karibu naye. Ukuta wachumba una rangi ya samawati na kitanda kina matandiko meupe. Hali hii inaashiria utoaji wa huduma za afya.

Kikundi cha madaktari au wataalam wa afya wakiwa wamekusanyika karibu na mgonjwa kwenye chumba cha upasuaji. Wote wamevaa mavazi maalum ya upasuaji ikiwemo barakoa, kofia na gown za kijani kibichi kuashiria usafi na usalama.

Kundi la watu wazima wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki na kujadiliana katika vikundi vidogo. Baadhi ya watu wamevalia fulana za buluu zenye nembo au maadishi zikioyesha kuwa wanaweza kuwa sehemu ya shirika au mradi maalum.

Basi dogo jeupe na la kijani likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo mwekundu pengine kituo au kambi. Basi hili lina nembo iliyopakwa rangi ya kijani na nyeupe. Juu ya basi kuna ngazi ya kupandia na eneo la kubebea mizigo.

Kliniki ya rununu inayojulikana kama Beyond Zero Mobile Clinic gari hili cheupe linalembo ya mradi wa Beyond Zero na alama za msalaba wa bluu kuashiria huduma za matibabu.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa labda akimchunguza au kumtibu jino. Daktari ambaye sehemu ya uso wake na miwani inaonekana amevaa glavu nyeupe na koti la daktari. Mikono yake inashikilia vifaa vya meno ikiwemo koleo na chombo kingine chenye ncha kali akivitumbukiza mdomoni mwa mgonjwa.

Sehemu ya karibu ya uso wa mwanaume mwenye ndevu, akisugua meno yake kwa mswaki wa rangi ya samawati na nyeupe. Meno yake yanaonekana meupe na safi, na mswaki umewekwa vizuri kwenye ufizi. Inaonekana kama anafanya usafi wa kawaida wa meno.

Vifaa vitano vya chuma vinavyotumika kwa matibabu ya meno vikiwa vimewekwa kwenye sehemu ya zambarau. Vifaa hivi ni pamoja na kioo kidogo cha meno ambacho hutumiwa kuangalia ndani ya meno.

Mkono unakamua dawa ya meno kutoka kwenye mrija mweupe ikielekea kwenye mswaki. Dawa ya meno ni nyeupe na inatoka kwa kamba nene. Mswaki una brashi nyeupe na mpini wa rangi ya zambarau iliyokoza. Hii inaonyesha hatua ya kawaida ya kujiandaa kusafisha meno.

Mkusanyiko wa zana za meno zilizopangwa vizuri juu ya sehemu nyeusi yenye kung'aa. Kati ya zana hizo, kuna vioo viwili vidogo vinavyotumiwa kuchunguza meno, na pia kuna chombo chenye ncha kali eeh kinachotumiwa na daktari wa meno.

Mdomo wa mtu ukiwa wazi ukifichua meno meupe na yenye afya. Daktari wa meno akivaa glavu ya samawati anatumia kioo kidogo cha meno kukagua meno. Meno yanaonekana kuwa safi na yamepangika vizuri. Utaratibu huu unaonyesha umuhimu wa usafi wa kinywa na ziara za mara kwa mara kwa daktari wa meno.

Mikono miwili iliyovalia glavu za rangi ya waridi. Mkono mmoja unashikilia kioo kidogo cha meno, ambacho mara nyingi hutumiwa na madaktari wa meno kuangalia ndani ya mdomo. Mkono wa pili unashikilia kibano, chombo kingine kinachotumika katika taratibu za kimatibabu.

Mkono wa daktari au mtaalamu wa afya ukiwa umevaa glovu ya samawati. Mkono huo unashikilia kifaa chenye ncha kali na mpini wa njano. Juu ya meza iliyofunikwa na kitambaa cha samawati, kuna zana mbalimbali za matibabu zilizopangwa kwa umakini.

Meno yanalinganishwa kabla na baada ya matibabu. Sehemu ya juu inaonyesha meno yaliyo na madoa ya kahawia na njano, yakionyesha hitaji la usafi. Sehemu ya chini inaonyesha meno hayo hayo, yakiwa meupe na safi zaidi , yakionyesha matokeo ya matibabu ya meno au usafi.

Tabasamu la mwanamke mwenye rangi nyeusi likinenga kinyua na shingo yake anatabasamu la kupendeza linaloonyesha meno yake meupe na safi midomo yake inaonekana yenye afya na unyevu likiakisi uzuri wa asili.

Sehemu ya chini ya uso ya mwanaume mwenye rangi nyeusi ikilenga kinywa chake. Ana tabasamu pana linaloonyesha meno yake meupe na safi midomo yake inaonekana yenye afya na kuna ndevu ndogo zilizonyolewa vizuri.

Kikosi cha wazimamoto wakiwa katika zoezi au oparesheni ya kuzima moto wakiwa wamevalia sare zao kamili za kujikinga. Wanaonekana wakiwa wamejikita karibu na mlango wa jengo dogo la kijani kibichi ambapo moshi unaonekana ukitoka ndani.

Wanaume wawili wote wamevalia barakoa wakifunua bango. Mwanaume wa kulia amevaa suti ya samawati na ameshika microphone huku mwanaume wa kushoto amevaa shati jeupe. Wanaonekana wakiwa katika tukio rasmi, pengine uzinduzi au ufunguzi wa kitu fulani.

Boti nyeupe ikienda kasi juu ya maji, ndani ya boti kuna watu wawili waliovalia fulana za kuokoa maisha za rangi ya chungwa, kuashiria umuhimu wa usalama majini. Boti ina madirisha na paa linaloifanya ionekane kama boti ya abiria au ya utalii.

Kundi la watu ndani ya boti ndogo likipita eneo lililofurika maji ya rangi ya kahawia. Baadhi ya watu ikiwemo mwanaume aliyevaa kofia ya majani. Wamevaa jaketi za uokozi zenye nembo nyekundu ya msalaba mweupe ikionyesha kuwa wao ni waokoaji au wanapatiwa msaada wa kibinadamu. Maji yanapiga kwa kasi kutoka nyuma ya boti na miti yenye majani imezungukwa na maji ikionyesha athari ya mafuriko.

Aina mbalimbali za maharage na kunde zilizopangwa vizuri kwenye bakuli za udongo na gunia dogo. Tunaweza kuona maharage meusi, nyekundu, meupe pamoja na ndengu za na mbaazi za kijani. Kila bakuli lina kijiko kidogo cha mbao kuashiria utayari wa matumizi au kuonyesha sampuli za bidhaa.

Nzuri ya chini ya maji ikionyesha miamba ya matumbo yenye afya na mazingira ya bahari yenye kuvutia. Matumbwi ya rangi ya kahawia na mianya mbalimbali yanayoonekana yakienea chini ya bahari.

Kundi la watu wakishiriki katika kazi ya kuchimba udongo. Wanaume watatu na mwanamke mmoja wanaonekana wakitumia jembe kuchimba shimo kubwa ardhini. Eneo wanachimbia linaonekana kuwa karibu na daraja ndogo au mfereji wa maji.

Mikono ya mtu ikinawa kwa maji yanayotoka kwenye bomba. Bomba hilo limeunganishwa kwenye chombo cha plastiki kilichojaa maji, ambacho kimewekwa juu ya kiti cha mbao. Picha hii inaonyesha umuhimu wa usafi wa mikono, hasaa katika maeneo ambako hakuna mabomba ya kudumu.

Mkusanyiko mkubwa wa vyakula mbalimbali vyenye afya vikiwemo matunda, mboga, nafaka na mikunde. Matunda kama papai, machungwa, zabibu na matunda ya shauku yanaonekana yakivutia macho. Mboga kama vile brokoli, viazi na dania pia zimepangwa kwa uzuri, yakionyesha utofauti wa rangi na maumbo.

Chumba safi na chenye mpangilio mzuri kinachoonekana kama ofisi au duka la dawa. Mtu mmoja amekaa kwenye meza katikati ya chumba akionekana akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Kuna rafu nyeupe zilizopangika pande zote za chumba zikiwa na vyombo mbalimbali.

Ndani ya maabara au chumba cha utafiti. Tunaona mtu mmoja amevaa koti jeupe la maabara akifanya kazi kwenye meza iliyo na vifaa mbalimbali. Kuna friji ndogo yenye alama ya biohazard inayoashiria vifaa hatari vya kibayolojia.

Kiti cha kisasa, cha daktari wa meno, kikiwa na vifaa mbalimbali vya matibabu ya meno. Kiti chenyewe kina rangi ya samawati na nyeupe, kikiwa na marekebisho mengi ya kukifanyia kiwe staree kwa mgonjwa na daktari.

Mikono miwili inashikilia vifaa vya matibabu. Mkono mmoja unashikilia chupa ndogo ya matone na mkono mwingine unashikilia sindano yenye ncha kali ikionyesha mchakato wa kuandaa au kuchukua sampuli. Nyuma ya mikono kuna chombo maalum cha kutupa taka za kimatibabu kikiwa na tundu la kutupia sindano.

Vifaa viwili vinavyofanana na pembe za kupuliza au vuvuzela vidogo, vikiwa vimelala juu ya meza ya rangi ya kijani. Kimoja kina rangi nyeusi na kingine kina rangi nyekundu nyangavu.

Toroli ya chuma yenye magurudumu, iliyo na vifaa mbali mbali vya hospitali au kituo cha afya. Kwnye toroli kuna trei mbili za chuma, moja ikiwa na nguo nyeupe , na nyingine ikiwa na vifaa vya matibabu, kama vile mirija na vifaa vya kupumua.

Mwanaume mweusi ameshika kichwa kwa mkono mmoja akionekana kuwa na mawazo mengi au mfadhaiko ameelekeza uso wake chini akionyesha hisia za huzuni au wasiwasi mwanamke mweupe anaonekana ameketi mbele yake.

Dawa ya kunywa iitwayo acromal p ikiwa ndani ya chupa na kando ya boksi lake ,boksi lina rangi ya buluu na nyeupe na lina picha ya mtoto mchanga ikionyesha kuwa hilo ni dawa la watoto, kwenye lebo ya chupa na boksi imeandikwa kuwa dawa hiyo aseklofenac na paracetamol suspension na ina ujazo wa milimita sitini .

Muuguzi aliyevaa kinyago akimpa sindano mgonjwa kwenye mokono. Muuguzi amevalia sare ya rangi ya bluu na ana nywele zilizosukwa rasta. Mgonjwa ameketi na kinyago chake amekitazamisha mbali kidogo. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki au kituo cha afya.

Mtaalamu wa afya amevaa mavazi maalum ya kujikinga yanayojumuisha suti nyeupe na barakoa. Anachukua sampuli kutoka kinywani mwa mtoto kwa kuutumia kijiti. Mtoto anaonekana akiwa na barakoa yake imeshushwa chini ya kidevu akifungua mdomo wake kwa ajili ya kipimo.

Kundi la watu, wakiwemo watu wazima na mtoto mdogo, wakishiriki katika shughuli ya usafishaji wa mazingira. Mwanamke aliye katikati ameinama akijaribu kuweka takataka kwenye mfuko mweusi wa takataka.

Kampeni ya chanjo ambapo mwanamke aliyevaa barakoa na nguo za kitamaduni anampa chanjo ya mdomo mtoto mdogo. Mtoto ameketi kwenye kiti huku mama yake akiwa amemshika. Watu wengine kadhaa wengi wao wakiwa wamevaa barakoa wanaonekana wakiangalia au wakisubiri zamu yao huku.

Mtoto mchanga akipokea chanjo ya matone kinywani mwake kutoka kwa mtu mzima. Mikono ya mtu mzima inaonekana ikishika kichwa na mkono wa mtoto, huku tone la chanjo likidondoshwa kutoka kwenye chupa ndogo. Mtoto anaonekana akiwa amelala chani na rangi ya ngozi yao inaonyesha asili ya kiafrika.

Mtoto mchanga amelala kitandani hospitalini, akiwa amefunikwa blanketi, anaonekana akilia na ana vifaa vya kimatibabu vilivyounganishwa mwilini mwake. Kitanda cha hospitalini kina magurudumu, na vifaa vingine vya matibabu vinaonekana karibu.

Mikono miwili ya mtu ikionyesha dalili za mabadiliko au ugonjwa fulani vidole vinaonekana vimeadhirika baadhi vikiwa vifupi na vimeharibika huku kucha zikionekana fupi pia zikiwa na matatizo.

Mguu wa mtu ukiwa na uvimbe na mabadiliko ya rangi hasa samawati na zambarau ikionyesha jeraha au michumbuko. Jeraha hili linaonekana kuwa kwenye kifundo cha mguu na upande wa juu wa unyayo. Ngozi inavyozunguka eneo hilo linaonekana imevimba ikionyesha uwepo wa majeraha ndani.

Mpanda baiskeli wa milimani ameketi chini akionekana kuchoka au labda amejeruhiwa kidogo baada ya kuanguka. Baiskeli yake imeegemea chini karibu naye akionyesha kuwa safari imekatiziwa.

Seti ya vifaa vya kujikinga vinavyotumika katika mchezo kama vile kuteleza kwa magurudumu ,kuteleza kwenye ubao au kuendesha baiskeli. Kifaa kikuu ni kofia nyeusi ya chuma au helmet yenye matundu ya hewa na mikanda ya kufunga.

Mkono wa mtu ukiwa umefungwa bendeji nyeupe ikidokeza kuwa huenda mkono umepata jeraha au unahitaji matibabu. Mkono umelala juu ya kitambaa au shuka ya rangi ya bluu ambayo inaweza kuashiria mazingira ya hospitalini au kliniki.

Mguu wa mtu kuanzia katikati ya muundi hadi kwenye vidole vya mguu. Sehemu ya muundi inaonekana kuvimba kidogo na inaweza kuwa na alama au michoro hafifu juu yake. Ngozi inaonekana kuwa na rangi nyeusi na kuna tofauti ya rangi kuelekea sehemu iliyovimba.

Shamba dogo la mboga ambapo mimea ya nyanya iliyobeba matunda mabichi ya kijani inaonekana wazi. Mimea hiyo imeegezwa na vikingi vya mbao ikionyesha mbinu ya kusaidia ukuwaji wa nyanya. Karibu na mimea ya nyanya kuna mimea mingine iliyopandwa kwa mistari inayoonekana kama vitunguu maji ikionyesha utofauti wa mazao.

Bustani ndogo iliyojaa mimea mbali mbali. Katika sehemu ya mbele, kuna mimea yenye majani ya rangi ya kijani na zambarau, labda mchicha au aina nyingine ya mboga. Nyuma yao, kuna mimea mirefu, pengine vitunguu maji au mimea mingine ya mizizi.

Mti wa papai uliojaa matunda mabichi, matawi yake makubwa na majani mabichi yamefunika sehemu kubwa ya picha yakipokea mwanga wa jua. Chini ya majani kuna mapapai mengi yaliyokomaa na mengine yakiwa bado mabichi.

Mmea wenye majani marefu na membamba yaliyopangwa kwa utaratibu kwenye matawi. Mmea huu unaonekana umekuwa karibu na uzio wa mbao au miti mingine. Unaweza kuwa unaitumia kama tegemeo. Baadhi ya sehemu za mmea zinaonekana kuwa zimekauka au kubadili rangi kuwa kahawia huku sehemu zingine zikiwa bado na rangi ya kijani kibichi.

Mimea midogo yenye majani mabichi, baadhi yakiwa na maua madogo ikikuwa karibu na ukuta au uso wa saruji. Majani yanaonekana kuwa na umbile la kipekee na baadhi yamefunikwa na vumbi.